Mtu aliyevalia mavazi kamili ya kujikinga anasimama katikati ya chumba cha hospitali. Wodi ina vitanda kadhaa vya wagonjwa na pamoja wagonjwa wanaonekana kitandani. Kifaa cha matibabu ikiwemo mashine ya drip kinaonekana wazi karibu na mtoa huduma za afya. Mazingira yanaonyesha kituo cha matibabu labda kituo cha wagonjwa mahututi ICU au wadi ya wagonjwa mahututi.

Mtu mmoja anatoa sindano kwa mwingine, wote wawili wamevaa barakoa wakionyesha umuhimu wa usalama wa afia. Inaonekana tukio hili linafanyika nje chini ya hema jeupe. Inawezekana ni kituo cha chanjo au kampeni ya afia.

Wafanyikazi wa afya kadhaa wamekusanyika katika chumba cha hospitali. Wote wamevaa sare za hospitali na barakoa, wakionyesha kuwa wako kazini. Kitanda cha wagonjwa kinachoonekana kimefunikwa na shuka nyeupe kinaonekana katikati. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri, yakiashiria chumba cha matibabu au upasuaji.

Mgonjwa anaonekana amelala kitandani huku mkono wake ukiwa na kifacha kupimia shinikizo la damu na sindano ya drip . Chombo cha matibabu chenye skrini na vitufe kipo mbele yake, kikionyesha ufuatiliaji wa hali ya mgonjwa. Kuna nyaya kadhaa zilizounganishwa kutoka kwa vifaa kuenda kwa mgonjwa, zikidokeza huduma ya matibabu inayoendelea.

Hili ni kituo cha huduma za afya au chanjo, ambapo watu kadhaa wamekusanyika. Mwanamke mmoja anayeonekana kama mtaalamu wa afya, amevaa barakoa na anatoa sindano kwa mtu mwingine. Watu wengine wamevalia barakoa na wanangojea zamu yao, wakionyesha kuwa kuna tukio la afya linaloendelea.

Watu kadhaa wamekusanyika nje ya jengo, wakionekana kushiriki katika mkutano au kikao. Mmoja wa watu hao amevaa shati la buluu lililoandikwa community health worker , mgongoni akionyesha jukumu lake. Baadhi ya washiriki wamevalia sare za buluu, kuashiria kuwa labda ni sehemu ya kikundi au shirika moja.

Gari Kubwa la kliniki ya rununu linaonekana likiwa limeegeshwa tayari kutoa huduma. Limeandikwa Beyond Zero Mobile Clinic kwa herufi kubwa likionyesha lengo lake la kutoa huduma za afya. Mwanamke amevaa nguo nyekundu na anashuka kutoka kwenye gari kwa kutumia ngazi huku mwanaume akimsaidia. Mazingira yanaonekana kuwa ya sherehe na zulia jekundu limetandikwa kuelekea gari.

Mwanamke mmoja na wanafunzi wawili wameshikilia nguo za ndani za kike zenye rangi tofauti wakiwa wameketi nje mwanamke aliye upande wa kushoto amevaa barakoa usoni akionyesha tahadhari za kiafya mwanafunzi mwingine anaonkena akitabasamu akiwa ameshikilia nguo nyingine za ndani nyuma yao kuna uzio wa mbao na miti ikionyesha mazingira ya nje.

Wanaume kadha wakiwemo waliovalia fulana za bluu wamekusanyika ndani ya chumba. Mwanaume mmoja amevalia shati la denim na anaonekana akishika mkono wa mtoto. Mwanaume mwingine anayefanana na William Ruto anaonekana akiongea na baadhi ya wanaume nyuma yao. Kuna mabango mawili yaliyowekwa ukutani.

Kliniki ya simu ya mkononi yenye nembo ya msalaba wa bluu inaonekana ikiwa imezungukwa na kundi la watu. Watu kadhaa wamevaa suti na nguo rasmi, wakionyesha kuwa ni tukio muhimu. Kwa mbele, viti viwili vyekundu vimepangwa vikionyesha kuwa kuna eneo la kukaa au kusubiri. Anga linaonekana kuwa safi na miti inaonekana nyuma, ikionyesha mazingira ya nje.

Midomo ya mwanaume inaonekana ikitabasamu ikifichua meno nyeupe na safi, ana ndevu fupi zilizonyolewa vizuri. Pua yake inaonekana wazi ikionyesha umbo la kawaida ikionyesha tabasamu lake.

Daktari wa meno anaonekana akimuhudumia mgonjwa, akichunguza meno yake amevaa koti jeupe la daktari na barakoa ya kijani, huku mikono yake ikiwa na glovu mgonjwa amekaa kwenye kiti cha meno akionekana wazi hali ya chuma inaonekana kuwa safi na inafanana miliki ya meno

Mdomo una sehemu ya uso wa mtu vinaonekana wazi vikionyesha meno meupe na afya njema. Kidole kimoja kinashika mdomo wa juu labda kikiangalia fizi au meno. Ngozi inaonekana kuwa laini na yenye afya. Kucha ya kidole ina rangi ya waridi iliyokolea ikionyesha usafi na utunzaji.

Mdomo wa mtu uliofunguliwa na kuonyesha pengo kubwa la meno yaliyokosekana. Meno mengine yaliyobaki yanaonekana yakiwa yameharibika kidogo. Upande wa kulia na kushoto wa mdomo unaonekana kushikiliwa na glavu nyeupe labda za daktari wa meno.

Picha mbili zilizounganishwa zikionyesha mdomo ulio wazi na meno. Upande wa kushoto unaonyesha meno yenye rangi ya asili yaliyo na madoa kidogo ya kahawia. Upande wa kulia meno hayo yanaonekana meupe zaidi na kuna mabaki ya kitu cha bluu kilichotumika. Hii inaweza kuonyesha kabla na baada ya matibabu ya kusafisha au kung'arisha meno.

Picha mbili zinaonyesha kinywa cha mtu kabla na baada ya matibabu ya meno. Katika picha ya juu meno machache yaliyobaki yanaonekana, yakiashiria pengo kubwa. Picha ya chini inaonyesha meno mapya kamili yaliyowekwa yakiboresha tabasamu. Mikono iliyovaa glavu nyeupe inaonekana ikishikilia mdomo wazi kwa kila picha.

Kinywa cha mtu ambacho kimegawanyika katikati. Upande mmoja unaonyesha meno yenye rangi ya asili labda yasiyong'aa sana. Upande mwingine unaonyesha meno meupe yaliyong'arishwa zaidi. Hii inaweza kuwa matangazo ya bidhaa au huduma ya kung'arisha meno.

Mtu anaonyeshwa akifanyiwa uchunguzi wa meno. Daktari wa meno au msaidizi wake amevaa glavu za bluu na anataumia kioo kidogo cha meno kuchuguza mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa amefungua mdomo wake akifichua meno yake meupe na safi. Hali ya meno inaashiria usafi mzuri wa kinywa. Inaonekana kama mgonjwa anapata huduma za kawaida za meno.

Katika pengo hili, meno mawili meupe kabisa yanaonyeshwa yakisimama wima. Kifaa cha dkatari wa meno chenye kioo kidogo kimeingishwa mbele ya jino la pili. Kioo hicho kinaonekana kikifaa kutumiwa kukagua meno kwa undani. Mandhari ya nyuma ni rangi ya buluu isiyokolea ikiipa mwonekano safi na wa kitaalamu.

Mashua ndogo yenye watu kadhaa inaonekana ikisafiri kwenye maji yenye matope, labda baada ya mafuriko. Baadhi ya watu wamevaa jaketi za kuokoa maisha zenye alama ya msalaba mwekundu, kuashiria kuwa labda ni timu ya uokoaji. Mmoja wa watu hao amevaa kofia ya majani. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mingi iliyofunikiwa na maji ikionyesha athari, za mafuriko.

Watu kadhaa wako kwenye boti mbili wakipakia au kupakua mifuko mikubwa mieupe. Mmoja wa wanaume amevaa fulana ya buluu yenye nembo ya WFP World Food Programme akionyesha uwezekano wa shughuli za msaada. Baadhi yao wamevaa barakoa na fulana za usalama za rangi ya chungwa.

Gari la wagonjwa jeupe lenye mistari myekundu na nyeusi linaonekana likiwa limeegeshwa nje. Kwenye upande wa gari maneno Emergency Medical Services yameandikwa kwa herufi kubwa, yakiambatana na alama ya msalaba mwekundu. Taa za dharura za rangi nyekundu zimewekwa juu ya paa la gari, zikiashiria huduma ya dharura. Gari hili linaonekana kuwa tayari kutoa msaada wa haraka.

Wanaume kadhaa wakiwa wamevaa helmeti za manjano na nguo za giza wanajitahidi kufanya kazi kwenye eneo lenye kifusi, baadhi yao wanaonekana wakipeana vitu wakionyesha ushirikiano. Udongo na mawe yametapakaa kila mahali zikionyesha eneo lililoharibika.

Vikosi vya zimamoto wakiwa wamevalia sare kamili na helmeti za manjano wanakimbia kwenye barabara yenye maji. Wengine wamesimama kwa mbali wakionyesha kuwa wanangojea zamu yao. Majengo yamejengwa karibu na barabara yakionyesha mazingira ya mjini.

Watu watatu wamekusanyika karibu na eneo lenye maji mengi yaliyotuama wakishughulikia jambo fulani. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa wanachama wa shirika la msalaba mwekundu kutokana na nembo kwenye koti lake anasaidia mwanamke kuvuka maji.

Watu watatu waliovaa fulana nyekundu zenye nembo ya msalaba mwekundu wanaonekana wakishughulikia mafuriko. Wamesimama ndani ya maji mengi yaliyofurika huku mmoja wao akishika kitu kinachofanana na kasia. Nyuma yao miti mingine inaonekana imezungukwa na maji ikionyesha kiwango cha mafuriko.

Mtoto mdogo anaonekana akiosha mikono yake kwenye ndoo ya kijani yenye bomba. Mwanamke amemshika mtoto akimsaidia kufanya usafi. Watu wawili wakiwemo walio valia barakoa wamesimama karibu wakionyesha umuhimu wa usafi.

Mhudumu wa afya anayeonekana kuwa daktari au muuguzi, anafanya usafi wa mikono kwa uangalifu kabla au baada ya upasuaji. Amevalia kofia ya upasuaji na nguo za kijani, akifanya usafi mikono yake kwa sabuni inayotoka kwenye chupa iliyowekwa ukutani. Kioo kikubwa mbele yake kinaonyesha taswira yake akihakikisha usafi wa kutosha. Eneo lote linaonekana kuwa chumba cha upasuaji.

Mtu anaonekana akinawa mikono yake kwa kutumia mfumo rahisi wa maji. Ndoo ya plastiki iliyojaa maji imewekwa juu ya mbao. Ikiwa na bomba ndogo la kutoa maji. Mikono ya mtu inaonekana ikiwa imeloa maji na sabuni. Ikionyesha mchakato wa kunawa. Hii inaashiria umuhimu wa usafi wa mikono, hasaa katika maeneo ambayo upatikanaji wa maji safi ni changamoto.

Nyanja pana iliyojaa nyasi kavu yenye rangi ya kahawia na dhahabu imejitokeza. Baadhi ya maeneo yanaonekana kuwa na mimea mifupi yenye maua madogo. Kwa mbali kuna mstari wa miti isiyo na majani ikipendekeza msimu wa kiangaza au baridi. Anga ni hafifu ikichangia hali tulivu na ya asili ya mandhari.

Gari jekundu limekandamizwa na mti mkubwa ilioanguka. Matawi na majani ya mti yamefunika sehemu kubwa ya gari. Barabara iliyo karibu na gari inaonekana kuwa na maji, ikionyesha mvua. Inaonekana ni tukio la ajali au maafa ya asili yaliyosababisha uharibifu.

Ndani ya chumba kuna kabati la chuma lenye milango miwili na vifaa mbalimbali juu yake. Kwenye ukuta wa nyuma kuna mabango kadhaa yenye habari na picha. Mlango ulio wazi unaongoza kwenye chumba kingine chenye dawati na viti. Dirisha lenye matundu linaonekana.

Mlango wa rangi ya samawati umeruhusu mwonekano wa chumba cha ndani, chenye dawati na kiti. Kwenye ukuta wa kulia bango lenye habari juu ya masuala ya unyanyasaji wa kijinsia. Sanduku kubwa la bluu lililokuwa na alama nyekundu ya msalaba limekaa juu ya kabati la chini.

Darubini ya kisasa imewekwa kwenye meza ya maabara, ikiwa tayari kutumika kwa uchunguzi. Karibu na darubini kuna daftari lililojaa maandishi na rekodi, ikionyesha shughuli za utafiti. Kwenye ukuta wa nyuma, kuna chati au bango lenye maelezo na data likionyesha utaratibu wa kazi au matokeo.

Chumba hiki kinaonekana kuwa ofisi au eneo la kazi. Kuna mtu mmoja aliyeketi kwenye kiti mbele ya meza. Chumba hicho kina rafu nyingi nyeupe zilizopangika vizuri zikiwa zimejazwa vitu mbali mbali. Kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga naku wa kutosha. Sakafu ina vigae vyeupe vyenye michoro mieusi. Vifaa vya ofisi kama vile viti vya ngozi vyeusi pia vinaonekana.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini, akiwa amevaa shuka la kijani na la hospitali. Mkono wake umefungwa na plasta na unaonekana umenyongwa na kamba na uzito, kama sehemu ya matibabu ya mifupa. Mfanyakazi wa hospitali, ambaye anaweza kuwa daktari au nesi, anaonekana akishughulikia uzito huo. Vifaa vya matibabu kama vile ndoano za kunyongwa, vinaonekana juu ya kitanda.

Kiti cha kisasa cha daktari wa meno chenye vifaa kamili kinaonekana. Taa angavu na skrini ya kufuatilia, zimeunganishwa, zikionyesha teknolojia ya kisasa. Vifaa mbalimbali vya meno vimepangwa kando ya kiti, vikiwa tayari kwa matumizi. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri, likiashiria kliniki ya meno.

Kiti cha magurudumu kipya kinaonekana kikiwa kimefunikwa na plastiki kimeegeshwa kwenye sakafu iliyongaa. Kiti hicho kina muundo wa chuma. Magurudumu yake makubwa yanaonekana kuwa imara yakionyesha uwezo wa kusonga kwa urahisi. Kiti hiki kimeundwa kusaidia watu wenye uhitaji wa kutembea.

Kifaa cha matibabu kimefunguliwa kwenye sanduku lake maalum. Kifaa hicho kina rangi ya fedha na nyeusi kikiwa na sehemu zinazoweza kubadilishwa. Sanduku la kifaa linaonekana kuvaliwa kidogo likionyesha labda limekuwa likitumika mara kwa mara.

Viti viwili vya magurudumu vimepaki kando ya ukuta wa jengo na kitanda cha hospitali kimeelekezwa upande wa kulia. Bustani ndogo yenye mimea ya kijani kibichi inaonekana kwa mbali. Jua linaonekana likiangazia eneo hilo, likitupa vivuli virefu.

Chupa kubwa ya plastiki yenye lita tano ya surgical spirit . Lebo kwenye chupa inaonyesha asilimia sabini ya pombe na imeelezwa kuwa ni kwa ajili ya huduma ya kwanza na matumizi ya upasuaji. Pia kuna onyo la kuhifadhi mahali penye baridi na mbali na watoto. Chupa hiyo imewekwa juu ya sehemu ya mbao au kahawia na mandhari ya nyuma haijaonekana vizuri.

Kona ya chumba kidogo inaonyesha dawati lenye kompyuta na vifaa vingine. Kompyuta ya mezani inayo monitor ya zamani na kipanya pamoja na kibodi. Vifaa vingine kama simu ya mezani na remote mbili vipo mezani. Ukuta wa chumba unaonekana kuwa na madoa au uharibifu fulani ukionyesha huenda ni chumba cha zamani au kinacho hitaji ukarabati.

Mwanamke aliyevalia magwanda ya kijivu na barakoa anasimama karibu na kiti cha uchunguzi cha rangi nyeusi. Ukuta wa rangi ya kijani kibichi unaonekana, ukiwa na soketi za umeme na nyaya zikining'inia. Taa ya uchunguzi yenye muundo wa chuma, inaning'inia kutoka dari. Mazingira yanaonekana kuwa kliniki au chumba cha hospitali.

Mtu aliyevaa sare za kitiba ikiwemo barakoa iliyoshushwa na glavu za bluu ameketi chini. Anaonekana amechoka sana akiwa ameinamisha kichwa na mikono yake ikiwa imeshika uso. Hali ya hewa inaonekana kuwa na nuru hafifu ikiashiria hisia ya uchovu au wasiwasi. Huenda mtu huyo ni mhudumu wa afya anayechukua mapumziko baada ya kazi ngumu.

Mchoro wa katuni unaonyesha mwanamke amekaa chini, akiwa ameshika kichwa chake kwa mkono. Nywele zake zimefungwa juu na amevaa shati la manjano na suruali ya bluu. Juu ya kichwa chake kuna mawazo mengi yaliyochanganyikiwa na mistari iliyopinda inaashiria hisia za mkazo au wasiwasi mkubwa.

Mama na mtaalamu wa afya wanaonekana wakishughulika na mtoto mchanga. Mtaalamu huyo amevalia koti jeupe akiwa ameinama kumwangalia mtoto kwa umakini. Mama aliyeketi amembeba mtoto huyo na anaonekana kumpa kitu mtoto. Mtoto amevaa nguo zenye miraba na soksi za bluu akionekana akipokea huduma.

Mwanamke amemshika mtoto mchanga. Mwanamke huyo amevaa barakoa ya kijani na mtoto mchanga amevaa kofia ya rangi ya waridi. Mtaalamu wa afya aliyevaa glavu za bluu anaonekana akimpatia mtoto dawa ya kwa kutumia sirinji. Inaonekana kama hali ya chanjo au utoaji wa dawa kwa mtoto hospitalini au kliniki.

Mkono wa mtu mzima labda mtu wa huduma za afya unashika kwa upole mkono mdogo wa mtoto mchangKidole cha mtoto kinatiwa alama kwa kalamu ya bluu ishara ya huduma ya afya. Mtu wa huduma amevaa fulana ya njano yenye maandishi yasiyosomeka vizuri ambayo huenda yanahusiana na kampeni ya afya.

Watu kadhaa wakishiriki katika shughuli ya matibabu au afya. Mwanamke mmoja anayefunika kichwa chake kitambaa jeupe chenye maua anaonekana akimhudumia mtoto ambaye amelala chini. Karibu nao kuna mwanamke amesimama, amevaa sketi ya manjano na blausi nyeusi. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje labda katika eneo lisilo na miundo mikuu.

Mama au mlezi anamshikilia mtoto mchanga aliyefungwa vizuri kwenye blanketi. Mtoto amevaa kofia ndogo ya waridi na anaonekana akiwa amelala kwa amani. Mkono wa mtu mzima unaonekana ukiwa na bangili ya kutambulisha hospitali, ikionyesha mazingira ya kituo cha matibabu.

Mwanamke amesimama mbele ya kituo cha kunawa mikono chenye bomba akionekana akiosha mikono. Amevalia barakoa na fulana nyeupe akionyesha kuzingatia usafi. Kituo hicho kina rangi ya bluu na kijani na kina nembo ya Covid-19 . Inaonekana ni kituo cha usafi wa umma kinacholenga kuzuia maambukizi.

Mtoto mdogo anaonekana akipokea janjo ya mdomo kutoka kwa mtu mzima tone la janjo linaonekana likidondoka kutoka kwenye chupa ndogo kuekelea mdomo wa mtoto ambaye ametoa ulimi wake, mkono wa mtu mzima unashika chupa ya janjo kwa umakini mkubwa.

Mtoto mchanga anaonekana amelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa amefunikwa blanketi la rangi ya waridi. Anaonekana akilia au kupiga kelele labda kutokana na usumbufu au maumivu. Vifaa vya matibabu na nyaya vinaonekana kuzunguka kitanda vikionyesha kuwa mtoto anapokea matibabu.

Wanawake kadhaa wamekusanyika katika eneo lenye madawati, labda wakisubiri huduma za afya. Mwanamke mmoja anaonekana akiwa amebeba mtoto mchanga na mtu mwingine anashika mikono yake kwa uangalifu. Baadhi ya watu wamevalia barakoa wakionyesha kuzingatia afya. Kwenye kona, kuna madawati ambayo yaliyopangwa yakitoa nafasi ya kukaa.

Mkono wa mtu unaonekana ukiwa na jeraha ndogo katikati, ngozi yake na jeraha inaonekana kuwa na uvimbe kidogo, kwa mbali nguo ya rangi waridi na kijani inaonekana, inawezakana hili ni jeraha lililosababishwa na sindano au kuumwa na wadudu.

Mwanamume mwenye misuli anaonekana akijikufunga ngumi yake, akijitayarisha kwa pambano. Mikono yake imefunikwa kwa kamba, labda kwa ajili ya kulinda au kuongeza nguvu. Nyuma yake umati wa watu wanaonekana wakishuhudia tukio hilo.

Wachezaji wa raga wanaonekana wakiwa katikati ya mchezo mkali. Mchezaji mmoja ameshikwa chini na anaonekana kujaribu kuinuka huku mchezaji mwingine akimkaba. Mguu wa mchezaji aliye chini umedhoofika na kuonyeshwa ndani ya duara jekundu ikonyesha uwezekano wa jeraha. Refa amevaa jezi ya njano na anasimama karibu akifuatilia mchezo.

Mguu wa mtu unaonekana ukiwa na uvimbe na mabadiliko ya rangi. Sehemu ya kifundo cha mguu inaonekana kuwa imevimba na kuwa na michubuko wa rangi ya zambarau. Rangi ya ngozi kwenye eneo hilo la mguu imeanza kubadilika ikonyesha dalili za kuumia. Inawezekana kwamba mguu huu umepata jeraha.

Wanandoa wawili, mwanaume na mwanamke, wako kwenye barabara ya lami katikati ya mazingira ya kijani kibichi. Mwanamke amevalia nguo za michezo za kijivu na anaonekana akishikilia goti lake, huku mwanaume akimsaidia. Wote wawili wamevaa spika za masikioni na viatu vya michezo, wakionyesha kuwa wanafanya mazoezi.

Jani refu la kijani kibichi linaonekana likisimama wima likiwa na mwangaza wa jua ukilipiga, mimea mingine yenye majani mengi inaonekana nyuma ikionyesha mazingira ya asili. Mwangaza mkali unaonekana ukipenya kutoka juu kushoto.

Mimea mingi ikiwemo mimea yenye majani makubwa, inastawi kwenye eneo la wazi, baadhi ya majani yanaonekana kuwa na mashimo yakionyesha huenda yamekuliwa na wadudu. Kwa mbali miti mirefu inaonekana, ikionyesha mazingira ya shamba au eneo la msitu. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na mwanga wa jua ukipenya kwenye mimea.

Mimea mingi yenye majani makubwa ikionyesha mazingira ya asili. Kwa nyuma miti mikubwa inaonekana imesimama wima ikitoa kivuli. Mwanga wa jua unapita kupitia majani, ukiunda miale na vivuli. Kwa mbali kuna majengo yanaonekana yakiwa yamejificha nyuma ya miti, yakionyesha uwepo wa maisha ya mjini karibu na eneo la kijani.

Mimea yenye majani mabichi inaonekana ikikua vizuri, ikikua na majani mengi. Udongo unapatikana chini ya mimea na nyasi ndogo pia zinaonekana. Kuna mawe makubwa na kipande cha mti nyuma ya mimea, zikionyesha mazingira ya asili.

Shamba la mahindi linaonekana likistawi chini ya anga la buluu. Majani ya mahindi ni marefu na ya kijani kibichi huku baadhi yakianza kugeuka manjano. Mabuwa ya mahindi yanaonekana wazi yakionyesha hatua za ukuwaji kwa mimea. Kwa mbali, mimea mingine ya mahindi inaonekana ikiendelea vizuri, ikionyesha mavuno mazuri yanayokuja. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.